Hii ni picha inayoonyesha noti za elfu moja. Hizi noti zinaweza kutumika katika thamani ya fedha katika maisha ya kila siku na inaweza kuhusishwa na biashara, akiba au matumizi ya kawaida. Mandhari ya nyuma ni rahisi, ikiweka mkazo zaidi kwenye pesa.

Katika picha hii tunaona vitunguu vilivyo pangwa katika kwa vipango alafu na kuna lori ambalo linatolewa hizo vitunguu. Imepangwa katika vipango vya vitungu kwa wingi vitungu ambazo zinakaa ni kama zinapelekwa kwa soko.

Katika picha hii kuna wamama ambao wako kwa soko. Wanauza matunda, mboga na kuna wanunuzi ambao wananunua bidhaa zao. Kwa picha hii pia tunaona wanaharakati ambao wanazunguka huko wakiangalia hiyo mali ya wenye wanauza hizo bidhaa.